Hii ni minara mikubwa ya kusambaza umeme inayopita juu ya vichaka au miti midogo wakati wa machweo ya jua. Minara hii hutumika kusafirisha umeme wa msongo wa juu kutoka vituo vya kuzalisha hadi maeneo ya usambazaji. Mandhari ya jua linapotua linaifanya picha hii kuwa ya kuvutia kimaumbile. Kuna mawingu pia machache yanayoonekana upando wa machweo ya jua.

Huu ni mnara mkubwa wa kusambaza umeme wa msongo mkubwa. Minara kama hii hutumika kusafirisha umeme kwa umbali mrefu, kutoka kwenye vituo vya kuzalisha umeme hadi kwenye vituo vya usambazaji kabla ya kufikishwa kwa watumiaji wa mwisho . Waya nyingi zinaonekana zikiwa zimeunganishwa juu ya mnara huo zikielekea mbali.

Hiki ni kituo cha umeme wa juu ambacho ni sehemu muhimu ya miundo mbinu usambazaji wa umeme. Kuna vifaa vikubwa vya umeme kama vile transformer ambazo zinaonekana wazi. Kuna miundo ya chuma kubwa za kusimamisha nyaya za umeme wa juu. Pia, kuna jengo ndogo upande wa kulia linaloweza kuwa ofisi au kituo cha kudhibiti kituo hicho.

Hiki ni kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi. Kituo hiki kina miundo mbinu mingi ya mabomba. Mitambo ya kupoza mvuke na majengo ya kiteknolojia ya juu. Pia mazingira yanayo yazunguka ni ya ukame kidogo yakionyesha kuwa kituo hiki kimejengwa katika eneo la mlima au tambarara na pia kuna nguvu za umeme zenye minara ya kusambaza umeme kuenda maeneo mengine.

Hiki ni kituo cha umeme kinachoonyesha minara mikubwa ya chuma na vifaa vya umeme kama vile transfoma na vizuia umeme. Kuna waya nyingi zinazoonyesha vifaa hivi. Chini kuna mawe madogo yaliyotawanyika na utepe wa manjano wa tahadhari umefungwa kuzunguka eneo hilo kuashiria kizuizi au onyo. Watu watatu wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya kazi, wakionyesha kuwa shughuli au matengenezo yanaendelea. Jengo dogo lenye paa la buluu linaonekana.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme wakati wa machweo au mapambazuko. Nguzo ndefu za umeme na nyaya zake zinaonekana wazi dhidi anga yenye rangi ya bluu, waridi na chungwa. Chini kuna mandhari ya kijani kibichi na labda mbali kuna taa zinazonga'aa zikionyesha uwepo wa makazi au miundombinu ingine.

Hili, ni daraja dogo lenye barabra ya kutembea juu ya maji, likieleka kwenye miundo mbinu ya kisasa ya kituo kuzalisha umeme, au bwawa la maji. Kuna taa za barabarani zilizo upande wa kushoto, na kulia, na jengo la kijivu, upande wa kulia juu ya maji. Mandhari inaonyesha mazingira ya utulivu, na maziwa, au bwawa kubwa, lenye maji mengi.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme unaotumia mvuke ukitoka moshi au mvuke mwingi angani huku jua likizama nyuma ya milima. Eneo hilo linaonekana kuwa na mandhari ya asili yenye mimea, miti na milima. Kuna mabwawa au maziwa madogo pia yanayoonekana nyuma. Kwa kuzingatia muktadha wa Kenya, kuna uwezekano mkubwa huu ni mtambo wa Olkaria ulioko katika Bonde la Ufa.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme chenye minara na nyaya nyingi za nguvu za umeme. Miundombinu hii ni muhimu kwa usafirishaji na usambazaji wa umeme kutoka kwa vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji wa mwisho. Bango upande wa kushoto linaonyesha kuwa kituo hiki kinasimamiwa na Ketraco , shirika la Kenya linalohusika na usafirishaji wa umeme.

Pichani ni kituo cha usambazaji wa nguvu za umeme kilichojengwa na Kenya Power . Kuna vifaa vinavyotumika kusambaza umeme kama vile nyaya za nguvu na vikingi vya chuma. Kuna nembo yenye ujumbe wa 100 years of Powering Kenya , kudhihirisha miaka mia moja ya kampuni hio. Kuna ukuta uliozungushiwa eneo hilo lenye waya wa usalama juu.

Hawa ni twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa wametazama kulia .Twiga mkubwa yuko mbele kidogo kushoto na mdogo yuko nyuma kidogo kulia. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanayojitokeza angani, ambayo inaashiria jiji la Nairobi. Anga ni safi na bluu hafifu.

Huyu ni mwanaume aliyevaa kofia na barakoa nyeusi akishika kichwa cha twiga. Inaonekana yuko katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea twiga kutokana na kuwepo kwa twiga wengine nyuma na uzio wa chuma. Mandhari ya nyuma ina miti mingi na anga la mawingu. Mwanaume huyo anaonekana kufurahia muingiliano wake na twiga.

Hili ni eneo la mto lenye daraja la kijani na watu wawili wakiwa kwenye boti ndani ya mto. Nyuma kuna jengo refu la kisasa na majengo mengine ya mjini, huku anga ikiwa na mawingu meupe kwenye mandari ya anga ya buluu. Eneo linaonekana kuwa la utalii au burudani.

Haya ni maporomoko ya maji yakitiririka chini ya miaba iliyofunikwa na mimea. Upande wa kushoto, mizizi mikubwa ya miti inaonekana ikishuka chini ya mwamba na kuna bomba la kijani kibichi juu likionekana kupita karibu na miamba. Maji yanaonekana yakibubujika kwa nguvu na kuna kijani kibichi pia. Mazingira yote haya yanaonyesha eneo la asili lenye mimea mingi.

Hii ni hafla rasmi ya serikali ya kaunti ya Nairobi. Kuna hema la watu walioketi mezani na kuna mabango yenye nembo ya kaunti ,hapo mble kuna koleo kadhaa kuashiria kuwa huwenda ni tukio la uzinduzi wa mradi kama ujenzi wa barabara au huduma ya jamii mmoja wa wahudhuriaji anaonekana akizugumza kwa kipaza sauti.

Haya ni mazingira ya mto ulioko karibu na makazi ya watu mjini. Kando ya mto kuna uchafu mwingi uliotupwa, hali inayoashiria uchafuzi wa mazingira. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya mto baadhi yao wakiwa na mavazi ya usalama labda wakihusika na shughuli za usafi au ukaguzi wa mazingira. Mazingira haya yanadhihirisha changamoto za uchafuzi wa maji na athari zake kwa jamii zinazozunguka mto huu.

Hili ni bwawa linalozugukwa na miti mingi na uhoto wa kijani likiwa kwenye mazingira tulivu ya msituni. Maji ya bwawa ni tulivu na yanaonyesha mandhari ya jua. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya mapumziko au hifadhi ya asili.

Hili ni bwawa la maji lenye majani mengi ya maji yaliyoelea juu. Katikati ya bwawa kuna mti mkubwa uliokatika na kuanguka ukitengeneza daraja la asili juu ya maji. Mazingira yanazungukwa na mimea na miti mingi, kuashiria eneo la asili au bustani lenye mto mnene. Maji yanayoonekana kuwa na matope kidogo.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake wakikusanya au wakiosha vitu katika maji yenye matope labda kwenye mto au mkondo wa maji. Wanaonekana kutumia ndoo na vyombo vya plastiki. Vyombo vingi vikubwa vya manjano vimepangwa mbele na pia mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au mbali na mji, huku kukiwa na mimea na miundo fulani nyuma.

Hii ni mandhari pana ya asili yenye mimea mengi ya kijani kibichi. Sehemu kubwa ya picha inafunikwa na miti na vichaka vyenye majani mabichi, ikionyesha eneo lenye uoto mnene, pengine msitu, Savana au ya kilimo. Mbali kidogo mstari WA vilima au vidogo inaonekana dhidi ya anga. Anga Lina mawingu mengi ya Aina tofauti yenye mchanganyiko ya rangi ya buluu na nyeupe likionyesha Hali ya hewa yenye mawingu kiasi. Kwa ujumla picha inatoka hisia ya utulivu na uzuri WA asili.

Huyu ni mwanamume akiwa amevaa barakoa na kofia. Amemshika mche wa mti ulio na mizizi yenye udongo. Amesimama ndani ya maji, yanayoonekana kuwa ya mto au mkondo, na nyuma yake kuna nyumba zilizoezekwa kwa mabati. Anaonekana kuwa tayari kupanda mti, labda kama sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira au urejeshaji wa ardhi.

Huyu ni nduvu mchanga anayetembea kwa furaha porini. Anaonekana mwenye afya huku masikio yake yakiwa yameinuliwa na pia mkonga wake ukiwa umeinuliwa juu. Mazingira yanaonekana yakiwa na majani machache na mawe pia yanaonekana. Huenda ikawa ni katika hifadhi ya wanyamapori au ikawa ni pori la asili.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wamevaa fulana za rangi ya kijani na mistari meupe inayong'aa, zinazofanana na zile zinazovaliwa na walinzi au wafanyakazi wa mazingira. Mwanaume aliye mbele kabisa anashika mche mdogo wa mti na anaonekana akizungumza na mwanamke aliye upande wa kushoto wa picha, ambaye amevaa mkanda mweupe mwenye maandishi ya kijani. Watu wengine wamesimama nyuma wakiangalia mwelekeo huo huo. Mazingira yanaonekana kuwa nje labda katika bustani au eneo lenye mimea ikionyesha tukio la upandaji miti au uhifadhi wa mazingira.

Huu ni mtambo wa reli mbili za treni zinazoelekea mbali, zikizama kwenye mandhari ya jiji wakati wa machweo au mawio. Jua linaonekana likichomoza au likizama kati ya majengo marefu likiacha anga lenye rangi za kuvutia za machungwa na njano. Pande zote za reli kuna miti iliyo wazi na baadhi ya miundo inayofanana na taa za barabarani. Mandhari inaashiria mchanganyiko wa maendeleo ya jiji na utulivu wa asili wakati wa mpito wa siku.

Huyu ni chui akiwa amelala kwenye majani na nyasi porini. Chui huyo anaangalia upande wa mbele kwa umakini, huku mwili wake ukiwa umepumzika chini. Mazingira yanaomzunguka yanaonyesha kuwa ni ya porini, yakiwa na nyasi kavu na mimea ndogo, hali inayoashiria kuwa yuko katika makazi yake ya asili. Chui anaonekana akiwa katika hali ya utulivu, lakini makini, tabia ya kawaida ya wanyama wawindaji.

Hawa ni twiga watatu wakiwa katika mazingira ya asili enye miti na vichaka. Twiga wa mbele anaonekana kuwa mjamzito kutokana na umbo lake la tumbo lililovimba. Wote wako katika hali ya utulivu na hakuna dalili za hatari karibu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya uhifadhi au mbuga ya wanyama, labda nchini Kenya, Tanzania au nchi nyingine ya Afrika Mashariki, ambapo twiga wanapatikana kwa wingi.

Huyu ni twiga anayechungulia Juu ya uzio akiwa karibu na kamera. Twiga huyu anaonekana kuwa na kichwa chake karibu na mdomo wake wenye pua kubwa na manyoya kahawia. Nyuma ya twiga, kuna eneo la miti na nyasi ikionyesha mazingira ya wazi au kuhifadhi wa wanyama. Mbali zaidi, twiga mwingine anaonekana kwa mbali. Uzio uliopo mbele inaonekana kuwa chuma na una mchoro wa kupendeza. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Huu ni mnara wa kumbukumbu wenye sanamu za askari uwezekano mkubwa ni mnara wa ukumbusho wa vita, mnara huo umejengwa kwa mawe na una mababo mawili meusi yenye maandishi moja ikionyesha tarehe 1939,1945 ambazo huwakilisha miaka ya vita kuu ya pili ya dunia. Sanamu tatu za askari zinasimama juu ya mnara huo zikiwa zimevalia sare na zikishika silaha.

Huyu ni twiga mmoja, ambaye amesimama katika eneo lenye mimea mingi na miti. Twiga alama za kahawia, na rangi, zilizosambaa mwilini mwake. Nyuma yake, kuna miti mirefu na anga lenye mawingu machache. Twiga anaonekana akitazama upande wa kulia, labda akila majani au akichungulia mazingira yake. Mandhari inaonekana kuwa asili, kama vile hifadhi ya wanyama pori, au bustani la wanyama.

Hapa watu wawili wanaovuta mkokoteni mzito uliyojaa mzingo labda ni takataka au bidhaa kurejelewa wakivuka kwenye reli ya traini. Hii inaashiria hali ya maisha ya watu wanaojitafutia riziki kwa kazi za mikono katika mazingira magumu pia inaonyesha chagamoto za usafiri na usalama kwenye maeneo yaliyokaribu na reli.

Hawa ni watu wakiwa kwenye bustani au hifadhi la wanyama, wamesimama karibu na uzio wa kuzuia wakiangalia mandhari ya kijani na wanyama walioko mbali. Mazingira yamezungukwa na miti mingi na njia ya mawe. Hii inaonyesha mazingira ya utalii wa ndani au ziara ya kujifunza kuhusu mazingira na wanyama.

Huyu ni pundamilia akitembea, katika nyale yenye ukame na nyuma Kuna mlima mrefu wenye theluji kileleni unaofanana na mlima Kilimanjaro. Mbingu ni safi na buluu .Kando pundamilima huyo Kuna pundamilia mwingine na hii inawezekana ikawa ni nchini Kenya au Tanzania kutokana na uwepo wa mlima Kilimanjaro.

Huyu ni kiboko mdogo akiwa amesimama kwenye udongo wenye unyevunyevu au matope. Ngozi yake inaonekana kuwa na rangi ya kijivu na kahawia na baadhi ya sehemu zinaonekana kama zimekauka kidogo zina matope . Mnyama huyu ana umbo la duara na miguu mifupi. Macho yake yanaonekana wazi na ina pua pana . Baadhi ya mimea ya kijana yanayonekana kama majani ya mitende inaonekana kwa mbele ,ikificha kidogo sehemu ya mnyama. Nyuma ya mnyama kuna uzio wa waya yakipendekeza mnyama huyo anaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama au bustani la wanyama.

Hawa ni twiga kadhaa katika eneo la wazi lenye mandhari ya asili ya kijani kibichi. Twiga mmoja yuko katikati akitembea, huku wengine wakionekana karibu, labda wakila au wakicheza. Mandhari hiyo inaonyesha kuwa ni sehemu ya hifadhi au kituo cha uhifadhi wa wanyamapori. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, angani kuna mawingu mepesi na miti mirefu ya Kiafrika ipo katika mandhari ya nyuma.

Huyu ni mtu anayesafisha au kuosha vifunganishio vya plastiki vilivyokusanywa, labda kwa ajili ya kurejelewa au kuundwa upya. Mtu huyu amesimama kwenye chombo kikubwa cha plastiki kilichojaa vifunganishio hivyo na anaonekana kuvisafisha kwa mikono. Pembeni kuna rundo ya plastiki zilizokusanywa tayari pamoja na ndoo ya njano.

Hawa ni watu watatu wakitembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu. Katikati kuna mwanaume anayeonekana kuwa na asili ya ulaya akivaa suti ya rangi ya kijivu isiyokolea na tai nyekundu. Upande wake wa kushoto kuna mwanaume mwingine anayeonekana kuwa na asili ya kiafrika amevaa koti la buluu na suruali isiyokolea na anaonekana akiongea huku akitumia ishara ya mikono. Upande wake wa kulia kuna mwanamke anayeonekana pia kuwa na asili ya kiafrika, na amevaa nguo nyeusi ndefu, na koti lenye michoro ya rangi mbalimbali.

Haya ni makazi yasiyo rasmi au makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa udongo, mabati na vifaa vingine visivyo imara. Katikati ya picha kuna rundo kubwa ya takataka zilizotapakaa chini zikionyesha hali mbaya ya usafi wa mazingira. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya nyumba hizo. Mazingira yanaonekana kuwa kavu na kuna miti michache mbali kidogo.

Huyu ni Simba jike akiwa juu ya kilima kidogo chenye nyasi akitazama upande wa kushoto. Nyuma yake, kwa mbali, kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu ambayo yanaonekana yamefichwa kidogo na ukungu au hali ya hewa yenye mawingu. Simba huyu anaonekana kuwa Katika mazingira wazi pengine bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyamapori huku mandhari ya jiji likipendekeza ukaribu wa maisha ya porini

Huu ni mto unaopita katikati ya mazingira ya kijani kibichi, panda nyingi za asili na miti mirefu zimezunguka kingo za mto huo, na maji yanaonekana kuwa safi na tulivu. Anga lina mawingu meepesi na mwanga wa jua la machweo asubuhi unaoekana uzuri wa mandhari. Hii ni sehemu ya asili iliyotulivu na ya kuvutia, inayoweza kuwa kivutio kwa watalii au eneo la kupumzika.

Haya ni mandhari ya pori yenye milima na mabonde inayoonekana kuwa katika eneo kame au la Savanna, sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na nyasi fupi za rangi ya kahawia na kijani pamoja na miti ya aina mbalimbali. Katikati ya picha kuna bonde lenye mto au mkondo wa maji unao onekana kama tope ukipita katikati ya miti mirefu, anga lina mawingu meupe iliyotawanyika kwenye anga la buluu likionyesha hali ya hewa kuwa nzuri.

Huyu ni paa wa kiume mwenye pembe zilizochongoka, akiwa anakula nyasi kwenye eneo la uwanda wa nyasi. Mnyama huyu ni wa familia ya swala na hupatikana sana katika maeneo ya savana, barani Afrika. Mazingira yanaonyesha ni ya asili yenye nyasi na vichaka vidogo.

Haya ni mandhari ya wazi ikiwezekana kuwa savana yenye mzingo wa maji katikati. Kando ya maji kuna mti mkubwa wenye majani mabichi. Eneo lote limefunikwa na nyasi ndefu za kijani kibichi na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Baadhi ya ndege wanaweza kuonekana wakielekea juu ya maji na kuongeza uhai katika picture . Hii inaweza kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyamapori nchini Kenya.

Huyu ni tumbili aliyeketi juu ya uzio wa mbao uliopakwa rangi mbalimbali. Tumbili huyo anaonekana mtulivu, huku akishika mbao ya uzio kwa mikono yake. Kwa nyuma kuna mteremko wa kucheza watoto wa rangi nyekundu, unaoashiria kuwa eneo hilo huenda likawa sehemu ya kuchezea watoto kama bustani au shule. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya nje yenye mwangaza wa asili.

Hili, ni eneo kubwa, lilojaa takataka nyingi, zikiwemo plastiki, nguo, na taka mkusanyiko. Taka zimejikusanya kwa wingi, hadi kuunda mtaro kati ya vilima vya taka. Hali hii, inaashiria changamoto kubwa ya usimamizi wa taka, uchafuzi wa mazingira, na athari kwa afya ya binadamu na wanyama. Watu waili wanaonekana kwa mbali, huenda wakitafuta vitu vya kurejelewa, au kuokota, kwa matumizi.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi pana labda uwanja wa bustani iliozungukwa na miti mirefu yenye majani mengi. Nyuma ya miti hiyo, kuna majengo kadhaa yenye paa za giza yanayoonekana kama nyumba za kulala wageni au vibanda vya malazi labda katika eneo la mapumziko au kambi. Anga linaonekana kuwa jeupe linaweza kua mawingu au wakati wa asubuhi au jioni. Mazingira yanaonyesha utulivu ya asili yakiwa na miti mingi na nafasi ya wazi.

Huyu ni kifaru akitembea kwenye njia ya udongo iliyo na vumbi katika mazingira yanayoonekana kuwa ya porini au hifadhi ya wanyama. Mnyama huo ana rangi ya kahawia na anachungulia chini akionekana kama anatafuta chakula au anavuta harufu. Kwa nyuma kuna miti na mimea ya kijani kibichi huku jua likipenya kwenye majani likiashiria mazingira asilia.

Hili ni kundi la nyani watatu wakiwa wameketi. Mmoja wao yuko mbele kabisa na anaonekana wazi, huku wengine wawili wakiwa nyuma yake hawajaonekana wazi. Wanyama hawa wana manyoya ya kahawia kijivu na pua nyeusi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti au mimea mingi, ikionyesha kuwa wako katika mazingira yao ya asili.

Huu ni mtu unao furika na maji ya rangi ya kahawia ukiwa na nguvu na kasi labda kutokana na mvua kubwa ,kando ya mto huo kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi vya kiashiria makazi duni au mitaa ya mabanda, eneo hilo linaonekana kuwa na uchafu mwingi na taka zilitapakaa hasa karibu na kingo za mto na chini ya makazi hayo ,hali hii inaonyesha hatari ya mafuriko na changamoto za usafi wa mazingira katika eneo hilo.

Haya ni madhari ya machweo mawio yenye mtu mmoja mkubwa. Jua linaonekana likichomoza au kuzama kwenye upeo wa macho likiunda mwangaza mkali. Chini ya mti kuna vichaka vidogo ambavyo pia viko katika hali ya giza. Anga lina mawingu mepesi ambayo yamepakwa rangi ya jua linalozama uku likichomoza. Picha inatoa hisia za utulivu na uzuri wa asili katika mazingira ya wazi.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye shanga za rangi ya mapambo kwenye shingo. Watu hawa wanaonekana kuwa kutoka kabila moja na wanaonekana wenye furaha na tabasamu. Wengine wanashikilia vijiti virefu kutokana na mavazi na tamaduni zinazoonekana, kuna uwezekano mkubwa kwamba hawa ni wamasai au kutoka jamii nyingine na tamaduni zinazofanana nchini Kenya au eneo la Afrika Mashariki.

Hili ni eneo la Kenya National Archives katikati ya jiji la Nairobi, Kenya. Mbele ya jengo hilo kuna sanamu ya Tom Mboya ambalo limesimama juu ya mwamba mkubwa, ikiwa ni kumbukumbu ya mchango wake katika siasa na harakati za huru wa Kenya. Pia kuna watu wanaotembea na kushughulika katika mtaa wa Moi Avenue , eneo lenye shughuli nyingi Jijini Nairobi.

Huu ni mto uliotapakaa taka na maji machafu karibu na daraja. Kuna watu wanaopita juu ya daraja hilo pamoja na magari. Uchafu huu unaadhiri mazingira kwa kuchafua maji kuhatarisha afya ya viumbe na binadamu na kuchangia uharibifu wa ekolojia ya mto. Hali hii inaonesha ukosefu wa usimamizi bora wa taka na umuhimu wa kampeni za usafi wa mazingira.

Sanamu ya wanajeshi watatu wa Kingsafrican Rivals linalopatikana mbele ya jumba la makumbusho ya kitaifa ya Kenya inaonekana. Mwanajeshi mmoja mevaa kiraia, huku wengine wakiwa wamevaa kijeshi. Sanamu hii ni kumbukumbu ya wanajeshi wa kiafrika, waliopigana katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia.

Huyu ni mwanamke akiwa kwenye pikiniki msituni. Ameweka blanketi nyeupe ardhini chini ya mti mkubwa na anaanda vitafunwa kama matunda. Kuna kikapu cha pikiniki na mito pembeni na mazingira yanaja mti mkubwa na majani ya kijani, ikionyesha hali ya utulivu na hewa safi ya asili. Ni tukio la kupumzika na kufurahia mandhari ya nje.

Hili ni eneo la mto uliochafuliwa na taka hasaa plastiki kando ya kingo zake. Karibu na mto kuna makazi ya watu na uwanja mdogo wa michezo, wenye bembea na mtelezo, unaotumiwa na watoto. Hali ya mazingira unaonesha uchafuzi mkuu wa mazingira na changamoto za usafi hasaa karibu na makazi ya watu. Mazingira haya yanahitaji juhudi za usafi na uhifadhi wa mazingira ili kulinda hashi ya wajamii na mazingira ya asili.

Hawa ni ndege aina ya korongo anayejulikana kwa rangi zake maridadi na taji ya manyoya ya dhahabu kichwani. Wako wawili wakitembea kwenye nyasi. Ndege hawa hupatikana sana katika maeneo ya Savana na mabwawa ya Afrika Mashariki, hasa katika eneo la Kenya na Uganda, na ni miongoni mwa ndege wanaovutia sana kimaumbile.

Hii ni steji ya matatu katika jiji la Nairobi, Kenya. Kuna magari ya umma ama ukipenda matatu yaliyochorwa kwa rangi kali na michoro ya kuvutia. Jambo la kawaida katika jiji hilo. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea au wakisubiri usafiri baadhi wakiwa wamevalia sare za kazi. Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi za kila siku za usafiri mijini.

Hili eneo lenye shughuli nyingi barabarani lenye basi kubwa la abiria za zambarau linalosomeka connections likiwa limejaa abiria, abiria wengine wanaonekana wakishuka au kupanda basi hilo ,watu kadhaa wanatembea kando ya basi huko wengine wakiwa wamepanda pikipiki kwa nyuma kuna miti mikubwa ya kijani kibichi na majengo, hali hii inaashiria mandhari halisi hiyo usafiri wa umma na shughuli nyingi za kila siku barabarani pengine katika jiji lenye msongamano.

Hili ni basi dogo la abiria ambalo baadhi wanadai kuwa ni matatu za Kenya. Basi hili lina rangi ya buluu na machungwa, na limejaa picha za watu marufuku upande wa pembeni. Karibu na basi, kuna gari dogo la buluu ambalo linaonekana likipita mbele ya basi. Kando ya basi kuna kibao cha matangazo kinachoonyesha maeneo mbalimbali kama Kiambu Road, Rivers, Githorogo, Twilland, Kisendai, na Karura, na kibao hicho kinaonyesha njia ambayo basi hili linapitia.

Hili ni daraja la barabara likipitia juu ya mto mdogo wenye maji ya rangi ya udongo. Juu ya daraja kuna magari ya kisafiri, yakiwemo gari jeupe na basi la abiria ya rangi ya waridi yenye maandishi NICO. Nyuma yake kuna daraja jingine kubwa zaidi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya barabara kuu au ya juu.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi na daraja la waenda kwa miguu la kijani na paa la samawati. Magari ya aina mbali mbali yanapita kwa kasi na watu wachache wanaonekana wakitembea pembeni ya barabara. Daraja limetumika kuwezesha watu kuvuka barabara kwa usalama bila kuhatarisha maisha yao katikati ya magari yanaoenda kwa kasi.

Hapa ni mandhari yenye shughuli nyingi katika kituo cha mabasi jijini. Kuna watu wengi wakitembea, wengine wakingojea usafiri huku mabasi ya rangi tofauti yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Pia kuna wafanyakazi wa mabasi wakiwa na mabango ya kuelekeza abiria. Majengo ya biashara na benki yanaonekana upande wa kushoto wa picha na miti ya kijani imepandwa huu jijini. Hii ni mandhari ya kawaida ya jiji lenye shughuli nyingi huenda ikawa ni Nairobi.

Huu ni upande wa nyuma wa basi la rangi bluu lilio egeshwa barabarani au kwenye kituo, jina MARCOS lina onekana kwa herufi kubwa za dhahabu ubavuni mwa basi. Kuna ngazi ndogo ya chuma iliyo wekwa nyuma ya basi. Mtu mmoja ana onekana kwenye mlango wa basi pia nyuma ya basi kuna barabara nyingine yenye magari machache na majengo mijini pamoja na nguzo ndefu za taa. Anga lina onekana kuwa jeupe labda kutokana na hali ya hewa na mawingu au mwanga mkali.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma jijini nairobi kenya. Mabasi ya kijani na njano ya kampuni ya city hoppa yameegeshwa kando ya barabara, huku watu mbali mbali wakiwa wanapanda, kushuka au kusubiri usafiri. Kuna mwanamke aliyevalia sare nyeusi na nyeupe anashika bango lenye kuonyesha maeneo ya huduma ya basi kama vile ngong, prestige, junction, kona na caren. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za kila siku za usafiri jijini.

Mabasi kadhaa, yameegeshwa kando ya barabara, yakipakia au kushusha abiria. Basi kuja jekundu liko kati kati ya picha likionekana likiendeshwa kuelekea mbele. Kuna watu wengi wakitembea barabarani na karibu na mabasi, kuashiria msongamano wa abiria. Kwa mbali, kuna majengo marefu, baadhi yakiwa yamepakwa rangi ya ngavu na miti imepandwa kando ya barabara. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga mkali, labda kutokana na jua.

Basi la umma lenye nambari ya usajili KBU 465X limeegeshwa kando kando ya barabara. Basi hilo linapita kwenye maeneo kamavile Westlands, Safaricom, Kangemi, Uthiru, 87 stage, Kinoo, Saint Peters, Muthaiga, na Regen kama ilivyoandikwa kwenye karatasi iliyobandikwa kwenye chuma iliyo karibu nayo. Watu wanapita kando wakionyesha shughuli za usafiri katika mji.

Haya ni mandhari ya jiji la Nairobi mjini Kenya, kuna magari ya usafiri wa umma almaarufu matatu, kama vile super metro yenye nambari ya usajili KCR 997R. Majengo marefu ya biashara pia yanaonekena upande wa nyuma, watu na pia miti na mabango ya matangazo yanaonekana. Hili linaashiria shughuli mingi za kila siku katika mji huo.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi katika mazingira ya jiji mjini Kenya. Kituo kikuu cha umakini ni basi la abiria ambalo nchini Kenya hujulikana kama matatu, likiwa limepambwa kwa michoro na rangi za kuvutia zikiwemo picha za watu maarufu. Baadhi ya abiria wanaonekana wakishuka huku wakipanda matatu hiyo. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa na mzigo au mifuko. Kuna majengo mbali mbali yenye mabango ya biashara baadhi yakiwa na maandishi ya restaurant na pia kuna pikipiki zilizopaki.

Hiii ni matatu ya rangi ya buluu iliyopambwa kwa uchoraji wa kipekee na wa kisasa, likiwa katikati ya mjini lenye shughuli nyingi, sanaa hii ya kwenye matatu huonyesha utamaduni wa vijana ,ubunifu na burudani, na mara nyingi hupambwa kwa picha za watu mashuhuri au maandishi ya kuvutia. Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu hiyo ikiashiria shughuli za kila siku mjini.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi katikati ya jiji linaloonekana kuwa Nairobi. Kuna matatu ambazo zimeandikwa majina kama Moana na Veteran pamoja na majengo ya juu na mabango ya biashara yanayoonekana. Kuna magari mengi hasa matatu zilizopambwa na watu wengi wakitembea barabarani na kwenye kingo za barabara. Baadhi ya watu wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki au walinzi wa usalama wakiwa wamevaa sare za rangi ya manjano ya kung'aa. Hali inaashiria msongamano wa magari na watu, jambo la kawaida katika jiji kubwa.

Hili ni basi dogo la usafiri wa uma lenye maandishi doublem commuter upande wa mbele. Gari hili lina rangi ya zambarau najano na lina nambari za usajili kbt 604q. Pembeni kuna askari wa usalama barabarani akiwa anazungumza na mtu mwingine. Pia kuna magari mengine ya abiria akiwa ameegeshwa barabarani. Tukio li linalooneka kufanyika katika kituo au kituo cha mabasi mjini.

Hili ni basi la usafiri lenye michoro mingi inalojulikana kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani huku abiria wakipanda au kushuka. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo. Basi lenyewe limepambwa kwa rangi nyingi na lina maandishi yanayosomeka I Have A Dream . Mandhari inaonekana kuwa ni katika eneo la mjini labda Nairobi Kenya kutokana na aina ya usafiri na muonekano wa majengo.

Haya, ni mabasi mawili ya usafiri, katika mtaa wa jiji. Basi la mbele, lina rangi ya kijani na limeandikwa Perfect , na lina shehena juu iliyofunikwa na chandarua ya kijani. Nyuma yake kuna basi jingine kubwa la usafiri wa masafa marefu, inayoelekea Mombasa kutoka Nairobi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo, huku majengo ya biashara yakiwa nyuma. Mazingira haya, yanaonyesha eneo la shughuli nyingi, na usafiri na biashara mjini.

Hili ni eneo la mtaa lenye shughuli nyingi katika mji mkubwa. Kuna uwezekano mkubwa kuwa ni Kenya, kutokana na usafiri wa umma unaoonekana. Kuna umati mkubwa wa watu wakitembea barabarani, na pana barabara za wana miguu. Pia, kuna maafisa wa polisi au walinzi wa trafiki waliovalia sare za rangi ya manjano wakiweka utaratibu. Majengo marefu yanayopakana na barabara yanashuhudiwa, baadhi yakiwa na mabango ya biashara kama Kenya Farmer Health Care na matangazo mengine.

Hili ni eneo la mji lenye magari ya usafiri wa umma kama vile mabasi na matatu yaliyopaki kando ya barabara. Kuna watu wanaosubiri au kushughulika karibu na magari hayo, baadhi wakiwa chini ya miavuli kwa ajli ya kivuli au biashara ndogo ndogo. Nyuma kuna majengo ya makaazi na miti mingi ikiashiria kuwa ni sehemu yenye shughuli nyingi za kila siku, labda kituo cha mabasi au eneo la mtaa wa biashara.

Hii ni barabara kuu ya yenye gari ikiwemo malori mawili meupe yanayofanana na pia magari mengine madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi mirefu yenye majani mabichi na barabara yenyewe na njia nyingi zilizotenganishwa na ulinzi wa barabara. Kwa mbali ishara ya royal bati inaonekana na pia kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Hali hii inaashiria mandhari ya barabara kuu nchini Kenya.

Hili ni basi dogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini Kenya. Basi hili lina rangi ya kijivu na lina nembo ya metro trans upande wa mbele. Pia lina nambari ya usajili ambayo ni KCY 465N. Basi limeegeshwa kando ya barabara na kuna watu wamesimama karibu nalo baadhi yao wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Inaonekana kuna shughuli nyingi karibu na basi hilo, labda abiria akipanda au kushuka. Kuna mabasi mengine pia nyuma yake.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya uchukiuzi wa umma yaliyopaki. Upande wa kushoto kuna majengo yenye maduka na biashara mbali mbali na ishara zinazoonyesha majina ya maeneo kama Nyeri Direct na Nakuru Direct , zikipendekeza kuwa magari haya ni mabasi ya kuenda miji tofauti. Rangi ya matatu ya mbele ni nyeupe na ina mistari ya njano. Kuna watu wachache wanaotembea barabarani na hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali.

Hiki ni kituo cha magari za abiria maarufu kama matatu katika Mji. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea, wengine wakiingia na kutoka kwenye matatu. Magari yamepangwa barabarani na kuna shuguli nyingi zinazandelea ikiashiria hali ya kawaida ya harakati za usafiri mijini. Mazingira haya yanadihirisha maisha ya kila siku katika vituo ya usafiri, ambapo watu husafiri kuenda kazini, shuleni, au kufanya shuguli ngingine.

Haya ni mandhari ya barabara ya mjini wakati wa mvua. Kuna maafisa wa polisi wa trafiki waliovaa makoti ya rangi ya kijani kibichi, wakisimama kwenye kivuko cha watembea kwa miguu wakiwa na muavuli. Taa za trafiki zinaonyesha mwanga mwekundu kuashiria magari yasimame. Kuna magari na pikipiki barabarani, na watu wachache wakitembea pembeni wakiwa na miavuli. Majengo ya kisasa yanaonekana nyuma, pamoja na daraja la waenda kwa miguu.

Hili ni basi kubwa la abiria lenye rangi ya machungwa likiwa limeegeshwa kando ya jengo refu la ghorofa basi hilo lina nebo ya ndege yenye mabawa mabana na jina tawakal limeandikwa kwa hefuri kubwa nyuma. Kuna watu wamekusanyika karibu na basi baadhi wakiwa wamekaa na wengine wakisimama, wanaume wawili wanaonekana wakisukuma toroli lililo beba mizigo uande wa kulia wa basi. Jengo la nyuma lina kuta za rangi ya krimu na pembe za buluu na madirisha mengi yaliyofungwa.

Pichani ni kundi la watu wanaopanda gari aina ya matatu lenye mapambo na maandishi mengi upande wa nje. Maandishi hayo ni kama vile chosen na senior . Gari hilo linaenda upande wa Utawala kama ilivyoandikwa kwenye karatasi lililo dirishani. Tayari kuna watu waliopanda ndani ya matatu huku wengine wakipanga foleni kupanda.

Hili ni eneo la nje lenye ukuta uliotengenezwa kwa mabati ya zamani na yenye kutu labda nyumba au huwa, karibu na sehemu ya chini ya ukuta kuna mita ya maji nyeusi ina bomba lililounganishwa likionyesha kuwepo kwa huduma ya maji ,kwamba hilo limewekwa juu ya mchanga na miamba midogo midogo huku kukiwa na nyasi zilizokauka na majani yalianguka chini ,ukuta mabati unaonyesha ishara ya uchakavu na hali ya hewa na kuipa hali hii hisia kijijini au mitaa ya kawaida mjini Kenya.

Hizi ni taka zikiwa zimetupwa kando ya mto au mfereji wa maji. Taka hizo zinajumuisha plastiki, karatasi, nguo na aina mbalimbali za uchafu wa nyumbani. Pia kuna miti ya mianzi upande wa kulia wa picha, inayoonyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa sehemu ya mazingira ya asili ambayo sasa imeathiriwa na uchafuzi.

Haya ni mabomba ya kijani kibichi, yamewekwa chini kwenye sakafu yenye rangi ya kahawia karibu na ukuta wenye rangi ya matofali. Kuna kifiniko cheupe kinacho jitokeza kutoka ardhini upande wa kushoto. Mabomba yanaonekana kutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au mfumo mengine wa mabomba.

Mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini ambao uko katika dua ya wali ya kazi ujenzi au muundombinu kama vile nyaya za stima au mabomba ya maji unaonekana huku udongo uliotolewa ukiwa umewekwa kando. Mtaro huu unaonekana kuwa mrefu na wenye kina kirefu, huku mashine ya kuchimba ama excavator ikionekana kwa upande wa nyuma

Hili ni bomba la plastiki la rangi ya kijani lililounganishwa kwa kutumia kiunganishi cha plastiki cha buluu na linaonekana likiwa limewekwa ardhini. Bomba hili linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone au mfumo mwingine wa usambazaji wa maji mashambani. Ardhi inayozunguka bomba linaonekana kuwa na unyevunyevu na udongo wenye mabaki ya mimea ikidokeza shughuli za kilimo au bustani.

Huu ni mtaa wa makazi wenye majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa mawe ya saruji. Majengo haya yana matangi mengi ya maji kwenye paa ambayo hutumika kufadhi maji ya kutumia kila siku. Mandhari ya mbali pia yanaonyesha miti na upeo wa milima au vilima.

Huu ni mfumo wa tata wa mabomba ya viwandani, mengi yakiwa yamepakwa rangi ya buluu. Kuna valvu viunganishi na vipimo vilivyowekwa kwenye mabomba kuashiria kuwa mfumo huu unatumika kudhibiti mtiririko na shinikizo la maji au gesi. Nyuma kuna mabomba mengine yenye rangi ya njano na buluu ikipendekeza uwepo wa mifumo mengine tofauti au madhumuni tofauti za usafirishaji.

Mikono miwili ya mtu inashika maji inayomiminika kutoka juu. Maji yanaonekana safi na yanatiririka kwa nguvu, huku mengine yakimwagika kupitia vidole. Mandhari ya nyuma ni meusi yakisisitiza umaakini kwa mikono na maji na kuashiria umuhimu wa maji safi katika maisha ya kila siku.

Hii ni sehemu ya shamba au eneo la udongo lenye mtaro wa maji na mabomba ya plastiki, yanayoonekana kusambaza au kuvuta maji. Maji yaliyopo kwenye mtaro yanaonekana kuwa na matope, ikionyesha matumizi ya mabomba haya katika umwagiliaji wa kilimo, au upatikanaji wa maji kwa matumizi ya kawaida. Mfumo huu unaweaza kuwa umwagiliaji wa mashamba, au njia ya kusambaza maji kwa njia isiyo rasmi.

Haya ni mabomba ya chuma yaliyochokaa na kulowa matope yakiwa yamepangwa eneo la ujenzi au uchimbaji. Mabomba haya yanaonekana kuwa yametolewa ardhini huenda kwa ajili ya kubadilishwa kutokana na uchakavu. Inaashiria kazi ya ukarabati au uboreshaji wa miundo mbinu ya maji, maji taka au gesi.

Hii ni barabara udongo iliyo na matope na mashimo ikionyesha hali mbaya ya barabara kuna maji machafu yaliyotuama sehemu mbalimbali labda kutokana na mvua au mfumo wa duni wa maji taka ,upande wa kushoto wa barabara kuna vibanda au maduka vilivyojengwa kwa mabati na pikipiki imeegeshwa karibu, watu wachache wanaonekana wakitembea mbali upande wa kulia wa barabara kwa jumla hali hii inaonyesha eneo lenye miundo duni .

Hili ni bomba la maji lililozikwa ardhini ambalo limefukuliwa kwa ajili ya ukarabati au ukaguzi. Eneo linalozuguka bomba hilo linaonekana kuwa na matope mengi na maji yaliyotuama ikiashiria kuwa ueda kulikua na uvunjaji wa maji. Kuna takataka kama plastiki na karatasi zilizotupwa karibu hali inayoonyesha uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo.

Hili ni bomba la maji lililofungwa kwenye ukuta wa mbao. Bomba hilo lina valu ya kufungulia na kufunga maji lenye kishikio cha buluu na limeunganishwa na bomba la plastiki kupitia kiunganishi maalum cha plastiki na chuma. Bomba limeundwa kwa kutumia plambu ya chuma ili kulishikilia kwenye ubao wa msaada unaounganishwa na ukuta.

Huu ni mfereji mrefu na mwembamba uliyochimbwa ardhini na umefurika maji yenye matope kidogo. Kuta za mfereji ni udongo mweusi, unaoashiria kuwa mfereji huo umechimbwa hivi karibuni au baada ya mvua. Maji yanaonekana yametuama ndani ya mfereji yakionyesha huenda ni matokeo ya mvua au mfumo wa maji unaoendeshwa ndani yake.

Haya ni mabomba makubwa ya chuma ,yaliyotolewa ardhini na kuachwa pembeni ya barabara, au njia ya mtaa .Mabomba haya yanaonekana yakiwa yamechakaa kwa kutu na uchafu, na moja lina kiunganishi cha vali. Mabomba haya huenda yalikuwa yakitumiwa kwa kusafisha maji au gesi, na yameondolewa kwa sababu ya uchakavu, au matengenezo ya miundo mbinu .Mazingira yana onyesha ni eneo la wazi lenye nyasi na miti.